Hili ni jumba kubwa lililojengwa la kuweza wanafunzi kwenda shuleni. Linakuwa linapendeza sana. Ndani yake kuna madawati, meza, ubao, kifutio, rula na viti. Mwalimu huja kufundisha. Limejengwa sana na kupendeza. Hii nje yake kuna maua na pia kuna vitu vinaonekana.

Katika mahali hapa tunaona shule inaweza kujengwa ili iweze kukamilishwa. Wanafunzi waweze kuja shuleni. Kando yake tunaona watu waliokuwa juu wakiwekelea bati. Chini tunaona mtu mmoja aliyekuwa ameketi na mawe na nini.

Hapa tunaona mtu mmoja aliyekua amesimama amevalia nguo aina ya suti nyuma yake kuna ukuta uliokuwa umeandikwa na maandishi na kalamu ya black na kuchorwa watu, anaweza kuongea mkononi mwake ameshikilia kitabu.

Kwenye hiki chumba tunaona jinsi kilivyopangwa vizuri na kimeweza kujengwa na kupakwa rangi nyeupe. Kuna meza, viti, juu yake kuna makaratasi yaliyowekwa, tukiona madirisha yaliyoweza kufunguliwa na kuachwa wazi.

Katika picha hii, tunaona mtu mmoja anaendesha baiskeli iliyokuwa na rangi nyingi, black, green . Kwa umbali tunaona vichaka vikubwa vikubwa, miti kubwa. Ameweza kuvalia kofia ya kuendesha.

Katika ofisi hii, tunaona juu ya meza iliyopangwa vizuri. Kando yake kuna vitabu, makaratasi, mouse , laptop mbili, mashine. Chini ya meza kuna viti vilivyopangwa.

Kwenye shule tunaona magari yaliyoegeshwa kando watu wakiweza kutembea. Ndani yake kuna madawati, meza, walimu, wanafunzi. Wamekuja kushika elimu hapa, kufundishwa ili waweze...

Katika ubao huu tunaona maandishi iliyoweza kuandikwa na kalamu ya black na mengine kalamu ya red . Huo ni mlango wa kuonyesha ishara ya kwamba ndani yake unaweza kuingia na kuweza kupata.

Hili ni jumba kubwa linaweza kujengwa, kwa umbali tunaona bado halijakamilishwa kuna mtu juu yake ameweza kupanda chini tunaona milango zikiwa wazi na madirisha kando yake tunaona watu walioketi.

Hii ni nyumba iliyojengwa vizuri ya kusoma ndani yake tunaona ubao, kifutio, meza kiti vilivyopangwa vizuri. Ukuta wake ukionyesha ukiwa na rangi nyeupe, milango zake zikiwa wazi. Pazia zikiwa zimefunguliwa.

Hapa ni uwanjani. Tunaona wanafunzi waliovaa jeans wakiweza kukimbia. Wengine wameweza kuketi. Kwa mbali tunaona ukuta, miti mikubwa mikubwa, watu waliosimama na wengine wanatembea.

Katika mlango huu uliojengwa kwa nyumba umeweza kuwekwa vizuri na kuweza kupakwa rangi ya brown na kuweka maandishi ya karatasi nyeupe. Maandishi yenyewe ni kama yafuatayo.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi cha kusomea. Kinapendeza sana ambacho ni cha darasa ya pili. Mwanafunzi atakuja shuleni ataweza kukitumia kitabu hiki kwa kusomea.

Hapa ni uwanjani kwa umbali tunauona wachezaji wakicheza mpira. Wakiweza kushikilia wenzao. Wengine wao waliovalia magwanda yao wakiwa na mguu mmoja na vyuma mkononi. Kando yao tunaona majumba makubwa yaliyomo.

Kwenye uwanja tunawaona watu waliovalia jezi ya red yenye maandishi ya white chini green . Wanatumia kutembea miti. Kando yao tunaona neti ya mpira. Kwa umbali kuna miti mikubwa, matanki, majumba makubwa.

Katika kundi hili la watu tunaona walio valia nguo za kufanana za red , chini black . Wameweza kukaa kwa baiskeli zao. Kwa umbali tunaona ukuta uliojengwa, ndani yake tunaona miti.

Huu ni ukuta wa shule uliyo jengwa vizuri chini uweza kupakwa rangi. Juu unaweza kuonyesha vile iliyo jengwa ndani tunaona kuna shule kubwa, miti mikubwa kando yake nje tunaona watu wawili wanaweza kutembea.

Hapa mahali panapendeza sana unaweza kufurahisha kwa namna nyingine. Tukiona maua jinsi yalivyo tengenezwa, nyasi, miti mikubwa mikubwa kuna stima na tank . Kwa umbali tunaona jumba kubwa lilokua.

Hii ni rumu iliotengwa vizuri na kujengwa inayovutia mtu sana. Tunaona meza, viti na madirisha yakiwemo wazi ndani yake kuna ubao, kivutio, rula, mwalimu huja kuweza kufundisha watoto ili waweze kupata elimu.

Hapa ni uanjani, tunaona mchezaji mmoja aliyeweza kuruka juu sana. Anevalia viatu vyake, nguo nyeusi. Kando yake kuna carpet nyekundu na nyasi. Kwa umbali tunaona viti vilivyo jazana watu.

Hili ni jumba kubwa lililojengwa la kifahari. Ndani yake vikona jumba vingi. Wanafunzi huja hapa ili kuja kufundishwa jinsi ya kutibu wagonjwa. Chini yake kuna gari lililoegeshwa.

Tunaona jumba kubwa lililojengwa. Wanafunzi huja kusoma ili waweze kupata elimu yao ya baadaye, waweze kusaidiwa. Katika geti yao, tunaona likiwa la Black , nao ukuta uliojengwa vizuri. Kando yake tunaona watu wawili wakitembea. Kwa umbali, tunaona miti mikubwa mikubwa.

Katika darasa hili tunaona mwalimu anavyoweza kupatia wanafunzi mtihani ili waweze kupita. Anaweza kupatia kitu mtihani na anaweza kuwatikia. Karatasi hii iko juu ya meza.

Hili ni jumba kubwa lililojengwa la kuweza kufundisha wanafunzi kama wanavyoona nasi. Nyumba hii imeweza kupakwa rangi nyeupe na maandishi ya kalamu ya blue .

Hiki ni chumba cha kusomea, kimeweza kutengenezwa ili wanafunzi waweze kusomea na kupita. Ndani yake kuna vitu mingi vya kutumia hapo ndani. Milango yake ikiweza kufungwa, madirisha ikiweza kufunguliwa. Ndani yake kuna mwanafunzi, viti, ubao.

Hapa ni barabarani. Tunaona magari ya shule yakiwa na color ya orange ikiweza kupita. Yameweza kubeba wanafunzi kuwatoa shuleni na wengine kuwapeleka. Kwa mbali tunaona geti kubwa iliyoko na iliyopigwa color ya white . Kando yake tunaona ukuta, miti mikubwa mikubwa.

Katika rumu hii iliyopangwa vizuri, tunaiona inavutia sana. Ndani yake kuna viti, meza, na dasta. Ni ishara ya kwamba wanafunzi huja kusomea hapo ndani. Kando yake kuna kabati, futio.

Jumba hili lililojengwa vizuri, inje yake kuna miti nzuri zilizoviringa. Inje kuna nyasi ndani yake kuna madawati, ubao, kifutio.

Jumba hili lilojengwa la kifahari linavutia sana linaweza kupendeza ndani yake kuna madawati ubao ule wa kuvutia madirisha yakiwemo yamefungwa ndani wanafunzi huja kupata elimu ili kujielimisha.

Tunaona ukuta uliojengwa vizuri na kupakwa rangi nyeupe. Kando yake tunaona mtu mmoja akitembea. Kuna kibao. Ndani kuna shule kubwa uliojengwa na mti mkubwa wa kando yake.

Tuona mlango uliopakwa rangi vizuri unapendeza mno, ndani yake kuna madawati, viti, meza na kifutio. Nje tunaona mau yaliyopandwa vizuri yakivutia, kuna mti mkubwa kando yake.

Ndani ya shule kuna madawati, ubao, kifutio, rula nje yake kuna milango zilizopakwa rangi ya nyekundu, maua yake yakionyesha kando miti mikubwa iliyoko nyuma yake.

Tunaona wachezaji wanaoweza kukimbia ambao huvalia aina nyingi za nguo wengine amevalia red chini black , bluu kwa umbali tunaona manyasi na watu waliokuwa wamesimama magari yamew3za kuegeshwa.

Jumba hili lililojengwa la kifahari la kuvutia watu sana likapakwa rangi nzuri. Milango yake ikiwa ya brown madirisha yakiweza kuwa colour ya kijani, kando yake tunaona miti midogo iliyokuwa hapo kando na nyasi, mawe.

Hiki ni chumba kilichopangwa vizuri sana. Kinaweza kupendeza mtu aweze kukaa na kufanya kazi yake vizuri. Tunaona kapeti yake ikiwa ni vizuri ya brown. Kuna kiti, vitabu, kabati.

Katika uwanja huu tunawaona wachezaji wawili waliovalia nguo tofauti wanaweza kucheza wakiweza kushikilia miti zao. Tunaona uwanja ulio msafi mpira. Kando tunaona ukuta uliojengwa vizuri na mti mkubwa.

Hili ni jumba zuri lililojengwa. Wanafunzi huja ili kupata elimu hapa, Nje yake tunaona ilivyopakwa rangi ya buluu. Mti mkubwa nje. Kwa umbali tunaona watu walioketi chini ya mti.

Hii ni geti ya wanafunzi iliyojengwa vizuri. Inaweza kupendezwa kwa kwa rangi zilizowekwa kwa geti. Tukiwaona mlango imeweza kufungwa. Ndani yake kuna majumba ya shule, miti mikubwa.

Hapa ni shuleni. Tunaona watu wanaoweza kutembea, majumba makubwa makubwa ndani yake kuna wanafunzi, madawati, meza, viti, ubao na kifutio. 𝑁𝑗e tunaweza kuona miti zilizopandwa kando, magari yaliyoegeshwa.